Nguzo ndefu iliyo imara imeshikilia nyaya za umeme kwaajili ya usambazaji wa nishati hiyo kwa matumizi mbalimbali, hasa za kijamii na viwandani panapo hitajika.

Nguzo mbili ndefu zilizo imara zimeshikilia transfoma itumikayo kupozea umeme kabla ya kupelekwa majumbani, nishati hiyo ni bora kwa matumizi mbalimbali ya kijamii na viwanda.

Nguzo tatu za umeme mbili zikiwa zimetengenezwa kwa miti, zimeshikilia transifoma ipunguzayo na iongezayo nishati hiyo kwa ajili ya matumizi yaliyo bora, pembezoni ipo iliyotengenezwa kwa chuma na ni imara zaidi, iliyoshikilia nyaya za umeme.

Nguzo mbili imara zilizo shikilia nyaya za umeme pamoja na transifoma kubwa kwa ajili ya usambazaji ya nishati hiyo kwa watumiaji mbalimbali katika jamii.

Mnara mrefu wa mawasiliano wenye rangi nyeupe na nyekundu, kuzuia vitu vitembeavyo usiku visigonge, nguzo ndefu iliyosimama pembezoni na nyaya za umeme, zipelekazo nishati katika mahali hapo.

Eneo kubwa lenye nguzo imara za umeme zilizotengenezwa kwa chuma, tayari kuhifadhi na usambazaji wa nishati hiyo kwa matumizi mbalimbali katika jamii, imezungushiwa mabati kwa usalama zaidi.

Nguzo ndefu na imara iliyotengenezwa kwa mti, imashikilia nyaya mbalimbali za umeme kwa ajili ya usambazaji wa nishati hiyo, kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani na viwandani.

Nguzo ndefu imara zilizotengenezwa kwa chuma, zimebeba nyaya za umeme kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza nishati hiyoY, kwa maendeleo ya jamii na viwanda mbalimbali.

Nguzo ndefu iliyoshikilia nyaya za umeme imezungukwa na miti mirefu ya kijani, nishati hii hutumika kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani na viwandani.

Kibao chekundu, umbo la duara, mstari mweupe uliokatiza katikati, kuashiria hakuna njia inayoendelea mbele, hivyo hutahadharisha watumiaji wa barabara kutafuta sehemu ya kupita.

Kibao chenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi herufi “P” iliyokatwa ikiashiria hakuna ruhusa ya maegesho katika eneo hilo. Hii hutumika barabarani au pembezoni mwa barabara, pale ambapo eneo hilo haliruhusiwi kuegeshwa chombo chochote cha usafiri.

Barabara iliyotengenezwa kwa mfumo wa lami itumikayo kwa usafirishaji wa bidhaa na watu hasa kwa kutumia usafiri wa mgari, hurahisisha na kufanya mambo yaende kwa haraka.

Trekta kubwa la kisasa litumikalo kuchimba udongo na kupakiza katika magari makubwa. Kusaidia utengenezaji wa barabara zinazotumika katika usafirishaji, ikiwa juu ya lori kubwa kutolewa sehemu moja kupelekwa sehemu nyingine kwa ajili ya kazi.

Wahandisi mbalimbali pembezoni mwa barabara wakitengeneza sehemu ndogo kwa kumwaga theruji, iliyochanganywa na kokoto kuiweka sawa kwa ajili ya matumizi ya usafirishaji.

Barabara nzuri nadhifu zilizotengenezwa kwa mfumo wa lami katikati kukiwa na mifereji ipitishayo maji machafu. Maua mazuri yaliyostawi kuonyesha usafirishaji bora wa abiria na mizigo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, magari mbalimbali yakipita.

Pikipiki iliyoegeshwa pembeni mwa mlango wa nyumba, yenye rangi ya kijani mpauko kwenye boksi dogo upande wa chini. Itumikayo kusafirishia bidhaa mbalimbali zilizoagizwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi na uharaka.

Pikipiki iliyopo tayari kwa ajili ya kupakizwa mzigo mkubwa wa nyasi uliobebwa na dereva, hii huashiria usafirishaji wa vitu mbalimbali mizigo pamoja na abiria kutokana eneo moja kwenda nyingine kwa urahisi.

Wanaume wawili waliopanda juu ya pikipiki inayopita pembezoni mwa barabara, kuonyesha ubora na uharaka wa chombo hicho katika usafirishaji wa watu na bidhaa kutoka eneo moja kwenda jingine.

Watu wawili wa kike na wa kiume waliosimama pembezoni mwa barabara mbele ya pikipiki ya kijani, dereva akimkabidhi mwanamke mzigo uliotoka katika kampuni ya "kango".

Mifuko ya rangi tofauti hasa myeusi na mwingine mweupe uliotumika kuhifadhi taka tayari kubebwa na usafiri husika na kupelekwa eneo la kutupa uchafu huo, hii huashiria mazingira bora kwa afya za binadamu na wanyama.

gari kubwa yenye rangi ya machungwa litumikalo kukusanya taka kutoka kwenye makazi mbalimbali ya watu wakiwepo wahudumu watatu ambao hupakiza uchafu huo, pale unapokua umewekwa nje ya makazi mbalimbali tayari kupelekwa eneo husika.

Gari kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani na nyeupe yanayotumiwa, kwaajili ya ukusanyaji na ubebaji wa taka kutoka kwenye makazi ya watu kupeleka eneo husika usafiri huu husaidia kuweka mazingira safi kwaajili ya afya za watu.

Wahusika mbalimbali wa taka wakizikusanya na kuziweka kwenye mifuko maalumu, wakisaidiwa na trekta kubwa la kisasa tayari kuziweka na kuzihifadhi kwa ajili ya kuteketezwa kuweka mazingira safi na ya kuvutia.

Magari makubwa ya isuzu yaliyoegeshwa eneo maalumu baada ya kubeba uchafu kutoka katika mazingira na makazi ya watu tayari kumwagwa na pembezoni kukiwa na trekta kubwa litumikalo kukusanya na kuweka uchafu maalum unapotakiwa.

Vyoo viwili vinavyoweza kuhamishika vyenye rangi ya bluu, mapaa meupe vikitumiwa kwa ajili ya mwanamke na mwanaume vimezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi na majani mafupi.

Rundo la vikombe vidogo vya plastiki, vijiko vyeupe, kopo la kuwekea juisi lenye maganda ya machungwa ndani yake, mrija mweupe wenye mistari myekundu vikiwa ndani ya mfuko kwa ajili ya kuhifadhi takataka.

Mapipa mbalimbali na vyombo vingine vya ukusanyaji wa taka vilivyokusanywa sehemu moja, tayari kusubiri gari la uchafu kubeba na kuweka mazingira safi kwa ajili ya afya zetu.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa chuma lipo ndani ya ofisi tayari kuwekewa uchafu wa aina yoyote utakaopatikana ndani ya jengo hilo, kabati lililopangwa pembezoni ya ukuta, kiti kirefu kwa ajili ya kukalia.

Pipa kubwa lililotengenezwa kwa chuma likiwa limejaa uchafu mpaka kumwagika, hali hii huatarisha maisha ya viumbe na binadamu kutokana na uchafuzi wa mazingira hayo husababisha mlipuko wa magonjwa mbalimbali.

Pipa la rangi ya kijani kibichi lenye mfuniko uliofungwa, pembezoni pakiwemo na furushi kubwa yenye mfuko mweusi, kuashiria utupaji taka ili kuendeleza usafi wa mazingira.

Kikapu kidogo rangi ya bluu mpauko, chenye matundu madogo kwa ajili ya kuwekewa uchafu. Hii husaidia kuweka mazingira safi na salama kwa afya za binadamu na wengineo.

Gari kubwa likusanyalo taka na wahudumu wakipokea viroba mbalimbali vya uchafu unaoletwa na wananchi wa eneo hilo, hii uhashiria usafi wa mazingira kwa afya bora kwa kila mtu.

Vyoo vitatu vinavyotumiwa na wanaume wakati wa kukojoa, vilivyowekwa kwenye kuta zenye vigae vyenye rangi nyeupe, vikiambatanishwa na mabomba yanayotoa maji yatumikayo kusafisha baada ya matumizi.

Wafanyakazi wa rika tofauti wa kike wakifanya usafi kwa vifaa vya kusugulia na kusafisha sakafu yao, huku maji yakimwagwa kulainisha uchafu wa eneo hilo, mazingira masafi ni bora kwa afya.

Karo refu litumikalo kupitisha maji machafu likisafishwa na kufukiwa pembezoni kwa ajili ya utendaji kazi ulio bora na ufanisi, ili kulinda mazingira yetu kwa afya bora.

Mifuko myeusi ya njano na rangi ya machungwa, itumikayo kuhifadhi uchafu na kukusanywa eneo moja, tayari kubebwa na gari la taka kupelekwa mahala husika, hii hufanya mazingira kwa safi na salama.

Eneo maalumu lenye mifuko mikubwa, iliyowekewa taka ndani yake zitokanazo na plastiki kwa ajili ya kutunzwa na kuteketezwa. Hii huashiria mazingira bora na salama kwa afya zetu.

Mabomba mengi yaliyopita juu ya ardhi, tenki kubwa jeusi litumikalo kuhifadhi maji, kimiminika hicho huwa na kazi mbalimbali kwa matumizi ya binadamu na wanyama wengine, na hata mimea kama kunywa, kufulia na kupikia.

Mabomba mbalimbali yaliyopitishwa juu ya ardhi, tayari kwa usambazaji wa maji. Kimiminika hicho hutumika: kufulia, kupikia, kusafishia, kuoshea vyombo na matumizi mengine ya binadamu.

Matangi manne yenye rangi nyeusi, yatumikayo kuhifadhi maji salama, gari litumikalo kubeba kimiminika hicho likiwa limeegeshwa nje ya uzio wenye mlango wa bluu bahari.